Katika picha hili tunaweza muona mama aliye na mimba, akiwa amelala pale chini humu mama mwingine aliyevalia koti jeusi, akijaribu kumpapasa tumbo ili mtoto asikuwe na shida yoyote, anapoendelea kutengeneza.